Bidhaa za kilimo ,mifugo na dawa za wanyama zikiwa zimewekwa katika vifungashio tofauti tofauti vyenye maelekezo ya kumwelekeza mtumiaji ni namna gani bora ya kutumia dawa hizo.

Jengo kubwa la ghorofa lililoambatana na bango kubwa lenye kutoa maelekezo kwa wakulima kwamba pembeni ya jengo hilo kuna biashara ya mauzo ya dawa mbali mbali za kilimo na mbegu.

Chupa ya dawa ya mifugo ikiwa imeambatana na maelekezo na picha ya mnyama husika, ili iweze kumsaidia mtumiaji kujua ni namna gani bora ya matumizi ya dawa hiyo.

Muuzaji wa dawa za mifugo na kilimo, akiwa katika duka kubwa lililo ambatana na vifungashio mbalimbali za dawa hizo zenye maelekezo ya kumuongoza mtumiaji namna gani bora ya kutumia dawa hizo.

Kifungashio cha dawa za mifugo, ambacho kimeambatana na maelekezo yenye kuweza kumsaidia mtumiaji, kujua namna bora ya matumizi ya dawa hiyo, endapo ataenda kutumia katika mfugo wake.

Kifungashio cha dawa za mifugo, kikiwa kimeambatana na aina ya dawa husika pamoja na maelekezo yaliyoandikwa, ili yaweze kumsaidia mtumiaji kujua ni namna gani bora ya kutumia dawa hiyo.

Kopo la dawa za mifugo zikiwa zimeambatana na maelekezo mbalimbali, yenye kuweza kumsaidia mtumiaji kuweza kujua ni nmna gani bora ya kutumia dawa hizo endapo ataenda kutumia kwa mfugo wake.

Kifungashio cha dawa za mifugo kilicho ambatana na aina ya chupa ya dawa hiyo, zenye maelekezo yanayoweza kumsaidia mtumiaji, kujua ni namna gani bora ya kutumia dawa hiyo.

Vifungashio viwili vya aina tofauti vyenye dawa za wafugo na wanyama, vikiwa vimechapishwa maelekezo yenye kuweza kumsaidia mtumiaji ili aweze ni namna gani bora ya kutumia dawa hizo.

Dawa ya mifugo na kilimo ikiwa katika chupa yake iliyoambatana na maelekezo ya namna gani mtumiaji anaweza kufata maelekezo, wakati akitaka kuitumia dawa hiyo.

Kifungashio cha dawa ya mifugo ambacho kimeambata na maelekezo na aina ya dawa hiyo, hii ni kuweza kumsaidia mtumiaji kujua ni aina gani ya dawa anahitaji katika mifugo yake.

Kifungashio cha dawa za mifugo kikiwa kimeambatana na chupa ya dawa hiyo, ambayo ina maelekezo ya namna gani dawa hiyo inapaswa kutumika kwa mnyama anayeenda kutumia dawa hiyo.

Shamba kubwa la migomba likiwa na zao la biashara aina ya ndizi ambazo zipo tayari kwa ajili ya kuvunwa, na hatimaye kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo ili kuongeza kipato kwa mkulima husika.

Wafanyabiashara mbalimbali wa jinsia tofauti ya kike na kiume, wakiwa katika eneo la soko wakiendelea na shughuli za uuzaji wa zao la biashara la kahawa, ili waweze kujipatia tija tofauti tofauti.

Wakulima wa zao la kabeji akiwa katika shamba kubwa la zao hilo akiwa anakagua zao hili kama lipo tayari, kwa ajili ya kuvunwa na hatimaye kupelekwa sokoni kwa ajili ya kufanya biashara hatimaye kujiongezea kipato.

Mazao ya maparachichi yakiwa tayari kwenye vifungashio vyake, kwa ajili ya kusafirishwa kwenda sokoni na hatimaye kuuzwa kama zao la biashara.

wakulima wa zao la biashara la viazi wakiendelea na ukusanyaji wa zao hilo ambalo lipo tayari, kwa ajili ya kwenda kufanyiwa mauzo sokoni na hatimae wakulima hawa kujiongezea tija kwa mtu mmoja mmoja au katika jamii kwa ujumla.

Shamba kubwa la nyanya lenye kutumia mifumo ya kisasa, likiwa na nyanya ambazo zipo tayari kwa ajili ya kuvunwa na hatimaye kupelekwa sokoni kwa ajili ya biashara.

Shamba kubwa la ndizi, likiwa na ndizi zilizokomaa, ambazo zipo tayari kwaajili ya kuvunwa, na kwenda kuuzwa sokoni kwa lengo la kuleta kipato katika jamii husika.

Shamba dogo la ndizi, likiwa na ndizi ambazo zinaonesha ziko tayari kwa ajili ya kuvunwa na hatimaye kupelekwa sokoni kwa ajili ya kufanya biashara na kuongeza kipato.

Mkulima wa kike akiwa katika shamba kubwa la ndizi, akiwa ameshikilia ndizi ambayo iko tayari kwa kuvunwa na kwenda kufanyiwa biashara sokoni ili aweze kujiongezea kipato.

Mkulima wa kiume akiwa katikati ya shamba la mahindi, akiendelea na shughuli ya kupakia zao hilo, ambalo lipo tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa sokoni na hatimaye kujiongezea kipato.

Mkulima wa zao la kabeji akiwa yuko na zao hilo ambalo liko tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni, na hatimae biashara kufanyika ili iweze kumuongezea kipato mkulima huyo.

Zao la biashara aina ya nyanya likiwa lipo tayari kwa ajili ya kupakiwa na kupelekwa sokoni, na hatimaye kwenda kufanyiwa mauzo kwa ajili ya kuongeza kipato cha mkulima mmoja mmoja.

Mkulima wa zao la nyanya akiwa katika shughuli za uvunaji wa zao hilo ambalo liko tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni, na hatimae kwenda kufanyiwa biashara ambayo inaweza kumuongezea kipato yeye kama mkulima.

Mkulima wa zao la nanasi akiwa katika shamba lake kubwa la zao hilo na huku akiwa ameshikilia mananasi mawili, hii ni kuonyesha kwa namna gani zao hili linaweza kuleta tija na pato kwa mtu mmoja mmoja na Taifa kwa ujumla.

Wauzaji mbalimbali wa zao la biashara ya kahawa wakiwa katika eneo la soko wakiendelea na shughuli za kuuza zao hilo, ili waweza kujipatia tija kwa mtu mmoja mmoja au kwa jamii husika kwa ujumla.

Wakulima mbalimbali wa zao la biashara la kahawa, wakiendelea na shughuli ya uvunaji wa zao hilo ambalo lipo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni, na hatimaye kufanya mauzo katika zao hilo kitu ambacho kitawaongezea faida wakulima hao.

Shamba kubwa lenye mazao aina tofauti tofauti yakiwemo mahindi ndani yake pamoja na matikiti ambayo yako tayari kwa ajili ya kuvunwa na hatimaye kupelekwa katika masoko tofauti tofauti kwa ajili ya kufanya biashara ya zao hili.

Wakulima wawili wakiendelea kuangalia zao la biashara aina ya nyanya, kama liko tayari kwa ajili ya kuvunwa na hatimaye kwenda kufanyiwa biashara sokoni.

Shamba kubwa la zao la biashara aina ya papai likiwa na mapapai yaliyo tayari, kwa ajili ya kuvunwa na hatimae kwenda kuuzwa sokoni na kuongeza kipato kwa mkulima.

Wakulima wawili wakiume wa rika tofauti, wakikusanya zao aina la viazi, ambalo liko tayari katika vifungashio vyake, na hatimaye kwenda sokoni kwa ajili ya kufanya biashara ya zao hilo.

Wakulima wawili wa kike na wa kiume na wa rika tofauti, wakiwa katika shamba kubwa la mahindi, wakiwa wanaendelea na shughuli ya uvunaji wa mahindi hayo, ambayo yako tayari kwa ajili ya kwenda sokoni na kufanya biashara ya zao hilo.

Wakulima wawili wa jinsia ya kike na kiuma wakiwa wanaendelea na shughuli ya uvunaji wa zao la maembe, ambayo yako tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na hatimaye kwenda kufanyiwa biashara, ili iweze kuleta tija kwa mtu mmojammoja.

Mkulima mmoja wa kike akiwa katika shamba lake la kahawa, akiangalia kwa uangalifu mkubwa kahawa ambazo ziko tayari kwa ajili ya kuvunwa hatimaye kupelekwa sokoni kwa ajili ya biashara.

Mkulima wa zao la biashara aina ya kahawa, akiwa katika shamba kubwa la zao hilo akiangalia kwa umakini ni kahawa gani ambayo iko tayari kwa ajili ya kuvunwa, na hatimaye kupelekwa sokoni kwa ajili ya kufanyiwa biashara.

Mkulima mkubwa wa zao la pilipili akiwa katika shamba kubwa la zao hilo huku akiwa amebeba mazao hayo ambayo yako tayari kwaajili ya kupelekwa sokoni na hatimaye kufanya biashara ya zao hilo.

Wakulima mbali mbali wa zao la biashara la viazi wakiendelea na shughuli ya uvunwaji wa zao hilo ambalo liko tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wa kike wakiwa katika shamba kubwa la viazi, wakiendelea na shughuli ya kuvuna zao hilo na hatimaye kulipeleka sokoni, kwa ajili ya kufanya biashara na hatimaye kujiongezea kipato kwa mtu mmoja mmoja.

Mkulima wa zao la biashara la ndizi, akiendelea na upandaji wa miche ya zao hilo, ambalo hapo baadae linaweza kumsaidia kuvuna mazo yaliyo bora, na hatimaye kufanya biashara nzuri sokoni na kujiongezea kipato.

Eneo kubwa la shamba likiwa na mipapai ambayo imebeba mapapai yaliyokomaa, yakionesha yapo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kwenda kufanya biashara sokon ili kuleta tija kwa mkulima.

Mkulima wa zao la ndizi akiwa katika shamba kubwa la zao hilo; huku akiwa ametoka kuvuna mkungu mmoja wa ndizi ambao uko tayari, kwa ajili ya kwenda sokoni na kwenda kufanya biashara ambayo itamsaidia kuongeza tija na kipato kutokana na shamba lake.

Wakulima wawili wakiume wakiwa katika shamba la chai, wakiendelea na shughuli ya uvunaji wa zao hilo ambalo lipo tayari kwa ajili ya kwenda sokoni na kifanyiwa biashara.

Shamba kubwa la vitunguu lenye kutumia aina za kisasa za umwagiliaji, na vitunguu hivyo vikiwa viko tayari kwa ajili ya kuvunwa na hatimae kupelekwa katika masoko mbalimbali, ambapo biashara zinaweza kufanyika juu ya zao hilo.

Shamba kubwa la zao la kahawa likiwa limeambatana na kahawa ambazo ni za kijani na nyingine ni nyekundu, zao hili la biashara ni moja kati ya mazao mazuri ambayo yanaweza kuongeza tija kwa mkulima endapo atalilima vizuri.

Shughuli za uvunwaji wa zao la vitunguu ambalo liko tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni, na hatimae kwenda kufanya biashara ambayo itakayoweza kuwasaidia wakulima kujipatia manufaa kupitia mazao hayo.

wakulima wawili wa kike wakiwa katika shamba kubwa la kahawa wakijitahidi kwa uangalifu mkubwa kuangalia kama zao hilo lipo tayari kwaajili ya kuvunwa na hatimae kupelekwa sokoni kwaajili ya kufanya biashara.

Wafanyabiashara mbalimbali wakiwa sokoni na mikungu mingi ya ndizi wakiwasubiri wateja ili waweze kufanya biashara nao, na hatimaye waweze kujiongezea kipato kupitia zao hilo la biashara.

Wakulima mbalimbali wa jinsia ya kike na kiume wakikusanya kwa uangalifu kwa uangalifu na kupakia zao la viazi. Ambalo liko tayari kwa ajili ya kwenda sokoni .

Wakulima wamekuwa wakitumia njia mbalimbali za kisasa ikiwemo mifumo mizuri ya umwagiliaji, katika mashamba yao ili kuhakikisha wanapata mazao yaliyo bora katika shamba hili. Wakulima wameliandaa shamba lao vizuri na kuweka mifumo ya kisasa ya umwagiliaji.

Shamba dogo linalotumia mifumo ya kisasa, hii ni kuonyesha jitihada zinazofanywa na wakulima katika kuleta mazao bora na kuhakikisha kuna usalama wa chakula katika jamii husika.

Katika hizi siku za husoni, wakulima wamekuwa wakitumia njia mbalimbali na bora za utunzaji wa mbegu zao ili kuhakikisha wanaleta mazao yaliyo bora. Kwa mfano kama tunavyoona ni jinsi gani wameweza kutunza mbegu hizi katika mabeseni tofauti tofauti ili kuhakikisha mbegu hizi zinakuwa bora.

Katika hizi siku za karibuni wakulima wamekuwa wakitumia njia mbalimbali na zilizo bora katika kuhakikisha wanaleta mazao bora katika jamii husika, kwa mfano katika shamba hili tunaona jinsi gani mkulima alivyoandaa shamba lake vizuri na kuweza kufunga mifumo ya kisasa ya umwagiliaji itakayosaidia katika ukuaji wa za hilo

Katika siku za hivi karibuni wakulima wameonekana wakitumia elimu zao za kilimo vizuri kama katika shamba hili, njia mbalimbali za kilimo zimetumika kama kuandaa shamba vizuri pamoja na kuweka mifumo ya kisasa ya umwagiliaji katika shamba hilo.

Shamba kubwa la mipapai likiwa na mapapai ambayo yamekomaa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa lengo la kufanya biashara na kuinua kipato kwa mkulima wa shamba hilo.

Wakulima mbalimbali wa jinsia ya kike na kiume wakionekana wakikusanya na kuchagua kwa uangalifu mkubwa viazi vilivyokuwa bora kwa ajili ya kuvipaki na kwenda kufanya biashara sokoni.

Wakulima wa rika tofauti tofauti, wakiwa katika shamba kubwa la mahindi, wakiendelea na shughuli ya uvunaji wa zao hilo ambalo liko tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni na hatimaye kwenda kufanya biashara katika masoko mbalimbali.

Wakulima watatu wakiwa katika shamba kubwa la mpunga wakiendelea na shughuli mbalimbali za kuandaa shamba hilo, ili waweze kupanda zao hilo ambalo litaweza kuleta tija katika maisha yao.

Mfumo wa kisasa unaotumika katika ukuzaji wa mimea mbalimbali na utumiaji wa mashine kubwa za kisasa, ambao huweza kusaidia katika ukuzaji na utunzaji wa mimea hiyo.

Shughuli za kilimo zikichukua hatamu katika eneo kubwa la shamba na matumizi ya mashine kubwa za kilimo zikiwa ndani yake . Hii ni kuonyesha ni kwa namna gani sekta ya kilimo inafanya kazi ili kuhakikisha kuna usalama wa chakula katika jamii husika.

Shamba kubwa la kilimo lililopo katika maandalizi tayari kwa ajili ya kilimo, likiwa linatumia mashine kubwa na za kisasa za kilimo, hii ni kuonesha jitihada zinazofanywa na sekta ya kilimo, katika kuhakikisha kunakuwa na usalama wa chakula katika jamii husika.

Mashine kubwa ya kilimo ikiwa katika shughuli za kuandaa shamba kubwa, hii ni kuonesha namna gani sekta ya kilimo imekuwa ikifanya kazi kubwa katika kuhakikisha kunakuwa na usalama wa chakula.

Shamba la kilimo likiwa katika maandalizi kwa ajili ya shughuli za kilimo kuanza, shamba hili linatumia mashine za kisasa ili kuweza kuhakikisha kuna ustawi bora wa mazao, katika shamba hilo na kuonyesha jitihada zinazofanywa na sekta ya kilimo.

Mimea mbalimbali ya kilimo ikiwa inatunzwa katika mashine kubwa na zakisasa ndani ya chumba kikubwa, mashine hizi zinasaidia kuhakikisha mimea hiyo inakua bora ili iweze kumsaidia mtumiaji na kuleta mazao yenye tija hapo baadaye.

Shamba kubwa la kilimo linaloandaliwa kupitia mashine kubwa na zakisasa zakilimo. Hii ni kuonyesha jitihada zinazofanywa na sekta ya kilimo. Hii ni kuonyesha jitihada zinazofanywa na sekta ya kilimo katika kuhakikisha kuna usalama wa chakula katika jamii husika

Mashine mbali mbali za kisasa katika kilimo zikiwa katika shughuli ya ukuzaji wa mimea mbali mbali ya mazao tofauti tofauti, hii ni kuonesha jitihada zinazofanywa na sekta ya kilimo katika kuhakikisha mazao yanakua bora na kuendelea kuhakikisha kuna usalama wa chakula.

Mashine kubwa ya kilimo ikiwa katika shamba kubwa, ikiendelea na shughuli ya kuandaa shamba hilo ,hii ni kuonyesha ni kwa namna gani sekta ya kilimo imekuwa ikichagizwa na vifaa vikubwa vikubwa kama hivi.

Mashine kubwa na za kisasa za kilimo, zimekuwa ni mchango mkubwa katika kuhakikisha mimea inakua vizuri, na hatimaye mazao yake yanakuwa mazuri na kuleta tija katika jamii husika.

Mfumo wa kisasa unaotumika katika utunzaji na ukuzaji wa mimea tofauti tofauti ya kilimo, ili iweze kuleta tija kwa watumiaji. Hii pia inaonyesha jitihada zinazofanywa na sekta ya kilimo ilikuhakikisha kuna kuwa na usalama wachakula katika jamii husika.

Shamba kubwa la kilimo likiwa katika maandalizi kwa kutumia mashine kubwa za kisasa za kilimo. Hii ni kuonyesha ni jitihada gani zinafanywa na sekta ya kilimo katika kuhakikisha kuna usalama wa chakula katika jamii husika

Ukuaji wa sekta ya kilimo umekuwa ukichagizwa na vitu mbalimbali, ikiwemo matumizi ya mashine kubwa za kisasa ambazo huchagiza ukuaji wa sekta ya kilimo katika jamii husika.

Eneo kubwa la shamba lenye kijani kibichi, likiwa katika maandalizi ya kilimo pamoja na utumiaji wa mashine kubwa ya kilimo. Hii ni kuonyesha jitihada zinazofanywa na sekta ya kilimo katika kuandaa mashamba makubwa.

Samaki wadogo wadogo wakiwa katika uangalizi wa mashine ya ukuzaji wa samaki hao, ili kuleta manufaa katika jamii husika na kuonyesha jitihada zinazofanywa ili kuhakikisha kunakuwa na usalama wa chakula katika jamii hiyo.

Dimbwi dogo la maji lililozungukwa na baadhi ya majani ya kijani kibichi, na shughuli za kilimo cha samaki kikiendelea, hii ni kuonyesha jitihada zinazofanywa na sekta ya kilimo, katika kuhakikisha kuna usalama wa chakula katika jamii husika.

Beseni la kisasa na la lenye kutumia mifumo ya kisasa ya utunzaji na uzalishaji wa samaki, hii ni kuonyesha jitihada zinazofanywa na sekta ya kilimo katika kuhakikisha kuna usalama wa chakula katika jamii husika.

Wataalamu wa masuala ya misitu wajazia tofauti za kike na kiume pamoja na rika tofauti, wakiendelea na shughuli ya kuzuru katika vitalu mbalimbali vya miche ya miti hiyo, ambayo baadaye husaidia katika ukuaji wa misitu mikubwa na hatimaye kuleta hewa safi na nzuri katika jamii husika.

Mtaalamu wa ukuzaji wa miche midogomidogo ya miti akiwa katika vitaru mbalimbali na akionesha kwa mifano ni kwa namna gani miche hio hutunza katika mazingira mazuri ili ilete tija katika jamii husika, Na lengo kuu ikiwa ni kusaidia katika utunzaji wa hali ya hewa.

Wataalamu mbalimbali wa masuala ya misitu, wakiwa wamezuru katika vitalu vya miche midogomidogo, ili kuhakikisha miche hiyo inakuwa katika ubora mzuri, na hatimaye kuhakikisha kunakuwa na misitu iliyo bora, na kuleta tija kwa katika jamii husika.

Mfumo wa kisasa wenye kutumia mashine za kisasa ambazo zinasaidia katika utunzaji na ukuzaji wa mimea mbalimbali ya kilimo, hii inaonyesha jitihada zinazofanywa na sekta ya kilimo kuhakikisha kuna ustawi bora wa masuala ya kilimo katika jamii husika.

Mfumo wa kisasa wenye kutumia njia za kisasa katika utunzaji wa mimea mbalimbali ya mazao. Hii ni kuonyesha jitihada zinazofanywa na sekta ya kilimo, kuhakikisha jamii husika zinapata mazao yaliyo bora, na kuhakikisha kuna usalama wa chakula katika jamii husika.

Mfumo wa kisasa unaotumika kukuza miche mbalimbali ya mimea, lengo la mashine hizi ni kuonyesha jitihada mbalimbali zinazofanywa na sekta ya kilimo ili kuleta tija katika jamii na kuhakikisha kuna usalama bora wa chakula katika siku zijazo.

Mashine ya kisasa inayotumika katika ukuzaji wa mimea lengo la mashine hizi ni kuhakikisha inakuza miche na mimea ambayo ni bora na italeta tija katika sekta ya kilimo.

Shamba kubwa la mananasi ambalo liko tayari kwa ajili ya kuvunwa, na hatimaye kupelekwa katika viwanda tofautitofauti vya usindikaji, ili kuleta bidhaa mpya sokoni kama vile juisi ya mananasi,

Shamba kubwa lenye kutumia mifumo ya kisasa ya umwagiliaji, hii ni kuonyesha jitihada zinazofanywa na sekta ya kilimo katika kuhakikisha kwamba mazao yanakuwa bora na kuleta tija katika jamii husika.

Mifumo ya umwagiliaji imekuwa ikileta tija kubwa na chachu katika ukuaji wa sekta ya kilimo kwa mfano katika shamba hili kubwa la mahindi, tunaona jinsi gani mifumo ya kisasa ya umwagiliaji inavyosaidia mazao kukua vizuri na kwa wakati, na hatimaye kupata mazao yaliyo bora.

Mifumo mikubwa ya umwagiliaji ikiwa inafanya kazi katika eneo kubwa la shamba ambalo limeandaliwa vizuri, hii ni kuonyesha jitihada zinazofanywa na sekta ya kilimo Katika kuhakikisha mazao yanakua bila kutegemea mvua wakati wowote.

Mifumo ya kisasa ya umwagiliaji iliyoweza kuwekwa katika shamba ambalo liko tayari kwa ajili ya kuzalisha mazao, hizi ni jitihada zinazofanywa na sekta ya kilimo katika kuhakikisha kunakuwa na mazao bora na kuleta tija katika jamii husika ya watumiaji.

Mifumo ya umagiliaji katika mashamba imekua ni chachu katika ustawi wa sekta ya kilimo, kwamfano katika shamba hili tunaona mimea ambayo imeanza kuchipua, ikiwa imefungiwa mifumo mizuri ya umwagiliaji ambayo itasaidia mimea hiyo kukua vizuri na kwa wakati.

Shamba kubwa lenye mimea ambayo imeanza kuchipua inayosaidiwa na mifumo ya kisasa ya umwagiliaji, mifumo hii husaidia kuhakikisha kuna usalama wa chakula kwani haitegemei wakati wa mvua tu peke yake.

Mifumo ya kisasa ya umwagiliaji iliyofungwa katika shamba lililoandaliwa vizuri, aina hii ya mifumo husaidia katika ukuzaji wa sekta ya kilimo kwani husaidia kuleta mimea ambayo iliyo bora na yenye mazao yenye tija katika jamii.

Mifumo ya kisasa ya umwagiliaji iliyofungwa katika shamba lililoandaliwa vizuri ili kuleta tija katika mazao yatakayoenda kupandwa katika shamba hilo, mifumo hii imekua chachu katika maendeleo katika sekta ya kilimo.

Shamba kubwa lenye mimea ya kijani ambayo imeanza kuchipua, ikiwa imefungiwa mifumo ya kisasa ya umwagiliaji, ili iweze kusaidia katika kipindi ambacho kutakua hakuna mvua. Mifumo hii imekua chachu katika ukuaji wa sekta la kilimo.

Mifumo ya kisasa ya umwagiliaji ikiwa imefungwa katika shamba ambalo limeandaliwa vizuri, mifumo hii husaidia katika ukuzaji mzuri wa mazao, hasa kipindi ambacho mvua zinakuwa zimekata.

Mifumo mbalimbali ya umwagiliaji iliyofungwa katika shamba dogo lenye mimea iliyostawi vizuri, hii ni kuonesha jitihada zinazofanywa na sekta ya kilimo katika kuhakikisha kunakua na mazao bora na usalama wa chakula.

Shamba kubwa lenye mimea inayoanza kuchipua ikiwa imefungwa mifumo ya kisasa ya umwagiliaji, ambayo huleta chachu katika maendeleo ya sekta ya kilimo na hatimaye kuleta mazao yaliyo bora katika jamii husika.

Mazingira ya kitropiki yenye kijani kibichi na nyasi fupi fupi pamoja na miti mirefu na mifupi iliyokusanyika katika eneo kubwa.

Mazingira mazuri yaliyozungukwa na mto wenye kutiririsha maji pembeni kukiwa na kijani kibichi na mashamba madogomadogo, yaliyozungukwa na makazi ya watu.

Mazingira ya kitropiki yenye miti mirefu miwili ambayo inakaribiana pamoja na nyasi ndogondogo zenye kijani kibichi, na kwa mbali tunaweza kuona nyasi kavu pamoja na safu ya mlima unaonekana mbali kidogo.

Mazingira mazuri ya kitropiki yaliyozungukwa na kijani kibichi na safu ya milima inayoonekana kwa karibu, na mingine ikionekaba kwa mbali pamoja na miti mirefu michache iliyozunguka safu ya milima hiyo na makazi ya watu yakionekana kwa mbali.

Mazingira mazuri ya kitropiki, yaliyozungukwa na kijani kibichi kinachoonekana kwa mbali, pamoja na vichaka vidogovidogo na misitu ya miti mirefu, inayoonekana kwa mbali na ukaribu, iliyopanbwa pia na safu za milima inayoonekana kwa mbali kidogo.

Mazingira ya kitropiki yaliyozungukwa na nyasi fupifupi, ambazo ni kavu pamoja na baadhi ya miti mirefu na vichaka vidogo vidogo vya kijani pembeni ya barabara ya vumbi.

Mazingira ya kitropiki yenye mandhari nzuri, yaliyozungukwa na mto unaotiririsha maji, pamoja na miti mirefu na myembamba ikiwa imezunguka mto huo.

Mazingira mazuri ya kitropiki yenye kijani kibichi kwa mbali kinachoonekana karibu na safu ya milima ambayo imezungukwa na saruji ya barafu nyeupe inayoonekana kwa mbali juu ya milima hiyo.

Mazingira ya kitropiki yaliyozungukwa na kijani kibichi pamoja na misitu inayoonekana kwa mbali karibu na safu ya milima inayaoonekana kwa mbali.

Mazingira ya kitropiki yaliyozungukwa na kijani kidogo kikavu, pamoja na miti mirefu kwa mifupi, yaliyoambatana na milima inayaoonekana kwa mbali, ambayo huchagiza kuleta mandhari nzuri katika eneo hilo.

Safu ya milima mizuri iliyozungukwa na barafu yenye rangi nyeupe pamoja na kijani kibichi na miti midogo midogo kwa mbali inayozunguka milima hiyo.

Kifungashio cha mbegu kikiwa na mbegu ndani yake tayari kwa ajili ya matumizi ambayo yanaweza kutumiwa na mkulima , kifungashio hicho kina maelekezo ambayoya naweza kumsaidia mtumiaji kujua ni aina gani ya mbegu anayoweza kutumia.

Aina mbalimbali za mbegu za kilimo zikiwa zimetunzwa katika mazingira mazuri, na makopo tofauti tofauti ili kuhakikisha zinakuwa katika ubora mzuri na kumsaidia mtumiaji kuleta matokeo chanya.

Duka dogo lenye vifungashio za mbegu aina mbalimbali ambazo ziko tayari kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya shambani vifungashio hivyo vikiwa na maelekezo yenye kuweza kumsaidia mtumiaji anapohitaji kuzitumia.

Kifungashio cha mbegu za kilimo kikiwa kiko tayari kwa ajili ya matumizi, ambacho kimeambatana na jina la aina ya mbegu, ili kuweza kumsaidia mtumiaji kujua ni aina gani ya mbegu anahitaji.

Mbegu mbalimbali za kilimo zikiwa katika utunzwaji wa kisasa, hii ni kuonesha ni kwa namna gani jitihada kubwa zinafanywa na sekta ya kilimo kuhakikisha wakulima wanapata mbegu bora ambazo zitawasaidia kupata mazao bora.

Vifungashio mbalimbali vya mbegu ya kilimo vilvyoambatana na mabango madogomadogo, yenye kuonesha ni aina gani ya mbegu zilizomo katika vifungashio tofauti tofauti, hii ni kumuwezesha na kumsaidia mkulima ajue ni aina gani ya mbegu anahitaji kwa muda huo.

Mbegu mbalimbali za kilimo zikiwa katika vifungashio tofauti tofauti zilizoko katika eneo la soko, hii humsaidia mtumiaji kujua kwa urahisi ni aina gani ya mbegu anahitaji.

Kifungashio cha mbegu za kilimo kikiwa tayari kwa ajili ya matumizi ambayo yameambatana na maelekezo, ambayo yanaweza kumsaidia mtumiaji kuweza kutambua ni aina gani ya mbegu hiyo.

Mbegu mbalimbali za kilimo zikiwa katika utunzwaji mzuri wa mifumo ya kisasa ambayo inaweza kusaidia ukuaji mzuri wa mimea hiyo ili iweze kuleta faida kubwa kwa watumiaji ambao hasahasa ni wakulima.

Aina mbalimbali ya mbegu za kilimo, zikiwa katika vifungashio tofautitofauti vyenye maelekezo nje yake, ili kumsaidia mtumiaji wa mbegu hizo, kufuata maelekezo na hatimaye kuhakikisha analeta mazao yaliyo bora.

Miche mbalimbali ya zao la kilimo iki inaandaliwa katika shamba kubwa na ikitumia mifumo ya kisasa ya umwagiliaji, kuhakikisha mimea hiyo inakua vizuri ili iweze kuja kuleta tija katika sekta ya kilimo.

Mbegu mbalimbali za kilimo zikiwa zimepandwa katika shamba kubwa na kufanyiwa uangalizi mkubwa, kuhakikisha miche ya mbegu hiyo inakuwa katika ubora mzuri na hatimaye kuweza kuleta mazao yaliyo mazuri katika sekta ya kilimo.

Aina mbalimbali za mbegu za kilimo zikiwa katika utunzwaji mzuri na wakisasa, ambao utaweza kuwasaidia wakulima kupata mbegu zilizo bora na hatimae kuchagiza maendeleo ya kilimo katika sekta hiyo.

Kifungashio cha mbegu za kilimo kikiwa kiko tayari kwa ajili ya matumizi, kilichoambatana na aina ya mbegu inayoweza kumsaidia mtumiaji kujua ni aina gani ya mbegu anahitaji kwenda kutumia katika shamba lake.

vifungashio vya mbegu za kilimo zilizoambatana na jina la mbegu hizo, hii ni kuweza kumsaidia mtumiaji kufahamu ni aina gani ya mbegu anaihitaji.

Shamba kubwa la mahindi lililotumika mbegu bora la zao hilo, linaweza kumsaidia mkulima kuandaa vizuri shamba lake na hatimaye anaweza kupata mazao yaliyobora huko mbeleni.

Vifungashio mbalimbali vya mbegu za kilimo vikiwa viko tayari kwa ajili ya matumizi, lakini pia vikiwa vimeambatana na maelekezo na aina gani ya mbegu zilizomo ndani ya vifungashio hivyo.

Aina mbalimbali za mbegu za kilimo zikiwa zinatunzwa katika shamba lenye mazingira mazuri, ili kuhakikisha mbegu hizo zinakuwa bora, na kwenda kumsaidia mtumiaji na kuleta tija katika mazao mbalimbali.

Kifungashio cha mbegu ya mmea wa kijani kikiwa na jina nje ya kifungashio hicho, lengo la kuandika jina hili nje ya kifungashio ni kuhakikisha mtumiaji anafahamu ni aina gani ya mbegu anayoihitaji.

Kifungashio cha mbegu za kilimo kikiwa kimeambatana na jina la mbegu hiyo pamoja na maelekezo, yenye kuweza kumsaidia mtumiaji kufanya matumizi mazuri ya mbegu hizo.

Mbegu za zao la papai zikiwa katika kifungashio chake, chenye maelekezo ya kumuelekeza namna gani mtumiaji anaweza kuzitumia mbegu hizo na kuleta tija katika shamba lake na jamii inayomzunguka na mwisho wa siku aweze kufanya biashara bora ya zao hilo.

Vifungashio mbali mbali vya mbegu za kilimo zikiwa tayari na mbegu ndani yake na zilizoambatana na maelekezo na majina ya mbegu hizo, ili ziweze kumsaidia mtumiaji kujua ni aina gani ya mbegu anahitaji ambazo zitaenda kumsaidia katika kilimo chake.

Wanyama pori aina ya kifaru wakiwa katika mto uliozungukwa na majani madogo yenye kijani kibichi, wakiweza kujipatia maji ya kunywa katika eneo hilo.

Mnyama pori aina ya twiga akiwa amezungukwa na nyasi fupifupi zenye kijani kibichi, pamoja na miti mirefu ambayo inamsaidia kupata chakuka kutokana na umbo lake.

Mtunzaji wa wanyamapori aliyezungukwa na watu wa jinsia na rika tofauti, akionyesha ni kwa namna gani wanyamapori wanaweza kutunzwa na kuleta tija katika jamii kupitia sekta hiyo ya wanyamapori na kukuza sekta kubwa ya utalii katika jamii husika.

Mtaalam wa wanyama pori akiwa katika shughuli zake za kila siku za utunzaji wa mnyama pori aina ya tembo akiwa amezungukwa na miti mirefu na vichaka vidogo vidogo pembeni yake.